Ubao huu una siku za wiki. Kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Hizi ni siku za wiki saba zilizoonyeshwa.

Mitungi ya gesi imewekwa ndani ya nyumba ambapo, kuna dirisha iliyowekwa chuma ya rangi ya kijani kibichi.

Ubao ulioandikwa herufi kubwa na ndogo na ukaandikwa sentensi na kuna miezi za mwaka na siku za wiki kando ya ubao na kiti cheupe.

Kitabu hiki ni cha kompyuta cha gredi ya saba na kimeidhinishwa na Longhorn cha kutumia kwa wanafunzi wote wanaochukua.

Gorofa iliyojengwa kando ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Ikona dirisha zilizo na pazia za rangi ya samawati na nyeupe.

Shule iliyojengwa na matofali na ikawekwa mabati juu ina mimea na nyasi nje na nje hakujawekwa simiti na ndani kuna madarasa ya wanafunzi ya.